Wataalamu wanne wa kike na wa kiume wakiwa wamevalia barakoa na baadhi yao kofia za ulinzi wamesimama mbele ya meza yenye chupa za dawa za mifugo na vifaa vya maabara wakishiriki katika kujadiliana kuhusiana na bidhaa hizo.

Trekta kubwa yenye nguvu inalima shamba lenye nyasi ndefu kwa ajili ya kuandaa ardhi kwa matumizi ya kilimo, mashine hii ya kifaa cha kilimo inafanya kazi ya kupunguza mimea na kuweka ardhi tayari kwa ajili ya upandaji.

Mashine ya kilimo ya kisasa inayotumika kupanda miche midogo midogo kama vile letusi kwenye trei maalumu na kusaidia katika mchakato wa kuandaa na kusimamia mimea kwa ajili ya kilimo cha kibiashara.

Mfumo wa kilimo wa haidroponi wa kisasa uliopambwa na safu nyeupe zenye mimea midogomidogo, iliyopandwa katika mpangilio mzuri chini ya taa maalum za ukuaji.

Wakulima wawili wakiendesha kilimo cha kisasa kwa kutumia trekta jekundu kwenye shamba ambalo liko tayari kulimwa, lililozungukwa na mimea tofautitofauti pamoja na miti na chanzo kikubwa cha maji.

Mfugaji akisimamia mfumo wa kisasa, wa ufugaji wa samaki kwenye bwawa kubwa lenye rangi ya bluu, lililo na maji masafi pamoja na dagaa wadogowadogo wanaoelea.

Mimea ya saladi imepangwa kwa mstari kwenye mabomba meupe yaliyo nyooka, kila mmea ukiwa katika nafasi yake maalumu huku maji yenye virutubisho yanapita kwenye utaratibu ndani ya mfumo huu uliyo unganishwa kwa viungo imara.

Mmea yenye rangi ya kijani kibichi imetanda kwa mpangilio mzuri ikikua juu ya miundo ya plastiki au mabomba maalumu, mizizi yake imening'inia wazi ikichukua virutubisho kutoka maji yanayoizunguka, mfumo huu wa haidroponiki unatumia teknolojia ya kisasa kupunguza matumizi ya maji huku ikiongeza uzalishaji.

Shamba kubwa la kisasa la bustani lenye mimea mingi ya kijani kibichi, lililopandwa kwa safu ndefu ndani ya banda kubwa, Linaloashiria kilimo cha kiwandani kinachotumia mbinu za kisasa kuongeza tija na ubora wa mazao.

Mkulima wa kiume amevaa gambuti na shati jeupe akisonga taratibu kwenye shamba lake lililotuzwa kwa umakini. mikononi mwake ameshikilia kifaa kinachotumika kwenye kilimo cha umwagiliaji akipeleka maji kwenye kila mstari wa mimea.